Hifadhi ya nguo imejaa bidhaa mbalimbali ikiwa na nguo zakiume na za kike. vionyesha mitindo vimevalishwa nguo maridadi, ishara ya cashpoint inaelekeza kuelekea sehemu ya malipo.

Duka languo limejaa bidhaa za rangi tofauti. Mifuko na nguo zimepangwa vizuri kwenye rafu. Njia pana inaongoza katikati ya duka.

Duka la nguo la wanaume linaonyesha bidhaa za kisasa . Nguo zimepangwa kwenye rafu za mbao, huku viatu vikiwa kwenye meza. Sakafu yenye marumaru inang'aa.

Duka la Max linaonyesha nguo zilizopangwa ndani. Mteja anaingia huku bidhaa nyingine zikionekana kupitia dirisha la glasi .

Wateja wanachagua nguo katika duka lenye bidhaa nyingi. Kuna mabango yanayoonyesha ofa za sare za shule na nguo za wanawake.

Duka la nguo linaonyesha bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu na stendi. Sakafu safi inaonekana huku nguo na vifaa vingine vikiuzwa.

Duka la nguo lina nguo nyingi zilizopangwa kwa uangalifu kwenye rafu na kuning'inizwa kwenye pau. Nguo hizo ni za rangi mbalimbali zikiwemo shati, suruali na viatu vinavyovutia wanunuzi.

Pochi za kifahari za wanawake zimewekwa kwenye meza ya kifahari. Pochi nyeusi na za kijivu zenye muundo wa kupendeza zinatawala. Zinaonekana ziko tayari kununuliwa.

Duka la WOOLWORTS.Linaonyesha nguo za kike zilizopangwa kwa kuvutia kwenye madirisha yake. Mwangaza mkali unaangazia bidhaa, ukitengeneza mazingira ya kuvutia

Rundo mpya ya nguo zilizotumika imefika kwa duka ikiwa na bei maalum. Wateja wanapitia rafu zilizojaa nguo mbalimbali.

Duka hili la kisasa lina nguo na viatu vingi vilivyopangwa vizuri. Viatu vimepangwa kwenye masanduku ya kijani kibichi , yakionyesha bidhaa mbalimbali.

Huu ni mwonekano wa duka la nguo, ambapo mabegi ya ngozi yamepangwa juu ya nguo zilizoning'inia. Rangi mbalimbali za mabegi na suruali zinaonekana.

Duka la nguo limejaa bidhaa relationship vizuri kwenye rafu zikiwemo jeans , mashati na nguo zingine. Bango kubwa la offer linatangaza nguzo la hali asilimia arubaine.

Duka la kisasa linaonyesha nguo na vifaa vya mitindo, mannequin amevaa kofia kubwa na amepambwa kwa vitu vya dhahabu, mikoba na viatu pia zimepangwa vizuri.

Ili ni duka la nguo lenye manequinns watatu wakiwa wamevaa mavazi ya kifahari, suruali na koti. Taa za mraba zinamulika dari huku safu za nguo zikionekana nyuma.

Katika duka la nguo, shati za rangi tofauti zimepangwa vizuri kwenye rafu. Jaketi pia zimepangwa kwa umaridadi zikionyesha mitindo mbalimbali.

Rundo la nguo za kiume limepangwa kwenye makabati marefu ndani ya duka. Taa za dari zinamulika nguo mbali mbali zikiwemo mashati na suruali. Ishara nyekundu juu inaonyesha men clothing .

Maduka yanaonyesha mikoba mbalimbali ikiwemo mifuko ya mgongoni na mifuko ya bega. Mikoba hiyo imepangwa vizuri kwenye rafu ikionyesha uteuzi mpana wa rangi na mitindo.

Mavazi mbalimbali yameonyeshwa kwenye madukani yakipangwa kwa rangi na mitindo tofauti. Kila vaizi limewekwa kwenye mannequin likisisitiza mvuto wa nguo hizo za kisasa.

Nguo zilizokunjwa zimepangwa kwenye meza kubwa huku fulana za mistari mingi zikiwa zimerundikwa. Nguzo za nguo zilizoning'inia zinaonekana nyuma na bango la asilimia arubaini linaashiria punguzo la bei.

Gari la kifahari la rangi ya fedha aina ya Sedan limeegeshwa barabarani. Nambari za usajili za Kenya zinaonekana wazi nyuma.

Mwanaume anampatia mwanamke funguo za gari. Wanaume wawili wamevaa miwani huku mwanamke akiwa na tabasamu la furaha.

Mwanamke anatabasmu akipokea funguo za gari. Mwanaume mwingine ameketi kwenye kiti cha dereva huku mkono wa mtu wa tatu ukionyesha kufanya makabidhiano.

Magari ya kifahari yameegeshwa kwenye uwanja wa kijani kibichi wenye miti. Barabara ni safi ikionyesha utunzaji mzuri wa mazingira. Magari mengine yanaonekana nyuma yakionyesha idadi kubwa ya magari kwenye eneo la nchi.

Gari jeupe la kisasa limeegeshwa barabarani. Muundo wake maridadi na taa zinazong'aa zinakamilisha taswira yake ikionyesha ubora na teknolojia ya hali ya juu.

Magari ya kifahari yameegeshwa kwenye uwanja wa maegesho. Gari la rangi nyeupe limesimama likisubiri mnunuzi. Sekta ya magari imeendelea kukua nchini Kenya. Magari haya yanatoa fursa za usafiri.

Gari dogo jeupe aina ya vani limesimama barabarani. Jengo lenye maandishi Hill Court linaonekana upande wa kushoto.

Magari matatu ya kifahari yameegeshwa kwenye maegesho, gari la mbele lina rangi nyeusi ikifwata na la fedha na jingine jeusi.

Gari dogo la abiria almaarufu kama matatu. Lina rangi ya fedha na limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Limepambwa kwa nembo na maandishi yanayosomeka progressive credit .

Mwanaume amevaa shati la maua na suruali nyeusi, akitembea kuelekea magari yaliyopaki kwenye eneo la nyasi. Magari manne tofauti yamepaki yakiashiria mkusanyiko au onyesho.

Gari aina ya Pickup ya rangi ya kijani samawati liimesimama kwenye nyasi. Miti mirefu inaonekana nyuma chini ya anga safi.

Majengo marefu ya kioo yanaangazia ndani ya chumba cha maonyesho cha magari ya kifahari. Lamborghini ya samawati, kijani na gari lingine la kifahari la kijivu yameegeshwa.

Rangi nyeusi ya usukani na dashibodi inaipa gari hisia ya umaridadi wa zamani. Vifaa vya kupima na swichi zimepangwa kwa mpangilio, zikionyesha muundo wa magari ya zamani.

Katika chumba cha maonyesho ya magari. Mchuuzi anatabasamu huku akishikana mkono na mteja. Wanawake wawili wameketi karibu nao.

Katika maonyesho ya magari, mwanamke na mwanaume wanazungumza na muuzaji. Muuzaji anaelekeza gari huku akinongona. Magari kadhaa yamesimama kwenye chumba chenye mwanga mkali yakisubiri wanunuzi.

Magari haya ya kisasa yana viti vya ngozi vinavyong'aa, vikionyesha faraja na anasa. Mikeka ya samawati inafunika sakafu, ikiongeza mvuto wa ndani.

Muonekano wa ndani wa gari jekundu unaonekana. Kiti cha abiria kimefunguliwa kikifichua husukani na dashibodi .Sakafu ina mikeka ya kuzuia uchafu.

Lori kubwa la kubebea magari la rangi ya samawati lina jukwaa la kupakia lililokunjwa. Matairi manne yanaonekana upande mmoja.

Watu wawili wanasimama kwenye dawati la mapokezi la chumba cha maonyesho ya magari. Mwanaume amevalia suti akionyesha taaluma. Nyuma yao gari linang'aa huku madirisha makubwa yakiruhusu mwanga wa asili kuingia.

Gari jeusi la kifahari lenye muundo wa kisasa limeegeshwa kwenye sehemu ya kuegesha magari. Paa la sehemu ya kuegesha lina nguzo za manjano zinazounga mkono.

Lori refu la samawati limetayarishwa kusafirisha magari, magari kadhaa ya kifahari yamepakiwa, majengo marefu yanaonekana nyuma ya lori.

Magari kadhaa mapya yamepangamwa kwa safu yakionyesha rangi mbalimbali kama vile samawati , fedha na nyekundu. Taa zao za mbele zina ngaa likionyesha muundo wa kisasa.

Gari la kale la samawati lina nembo ya Thunderbird upande wake. Mwili wa gari unaakisi mazingira, ukinasa mwanga. Muundo wake wa kipekee unaashiria gari la kifahari na la kipekee.

Gari la kisasa la rangi la fedha limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Miti mirefu na mikubwa inaonekana kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Gari la kifahari la rangi ya fedha limesimama kwenye eneo la nyasi. Magari mengine yameegeshwa nyuma yake huku miti mirefu ikipamba mandhari.

Magari mawili yametua kwenye nyasi ndogo kando ya barabara. Gari jeusi lenye nambari ya usajili ya Kenya limeegeshwa nyuma ya gari la kijani kibichi.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye uwanja wa kijani. Nissan ya samawati imeegeshwa mbele ikifuatwa na magari meusi na meupe.

Gari la Toyota Mark X lililong'aa limesimama kwenye eneo la maegesho la hoteli nchini. Muundo wake wa kisasa na rangi ya fedha unavutia macho.

Safari inafanyika shambani, huku magari yakiwa yameegeshwa kwenye nyasi. Watu kadhaa wamekaa chini wakifurahia mazingira.

Magari kadhaa yameegeshwa sambamba, yakionyesha magari mapya au yaliyotumika. Magari haya yanawakilisha uchaguzi mbalimbali wa wanunuzi.

Gari jeusi limefungua buti yake likionyesha nafasi kubwa ya mzigo. Milango ya nyuma pia imefunguliwa. Hali hii inaashiria utayari wa kubeba mizigo au safari.

Ndani ya kiwanda cha kutengeneza mabasi, mabasi kadhaa yamo katika hatua mbalimbali za ujenzi. Baadhi yana rangi ya chungwa, mengine meupe yakisubiri kukamilishwa.

Gari jekundu limevuliwa viti vyake na kuwacha sakafu iliyo wazi na chafu. Kiti kimoja chekundu na cheusi kimesalia mbele kikionyesha sehemu ya mbele ya gari.

Gari la toyota mark x la rangi ya fedha limesimama kwenye eneo lililowekwa vigae. Nambari za usajili za kenya zinaonekana wazi nyuma.

Biashara la soko la wazi limejaa bidhaa. Shanga za rangi mbalimbali, mikufu na mikanda vimetundikwa na kuoneshwa. Wafanyabiashara wanajitahidi kuuza bidhaa zao za ufundi.

Soko la bidhaa za kitamaduni linaonyesha shanga nyingi zilizotengenezwa kwa mikono zikiuzwa. Mfanyabiashara amesimama karibu na bidhaa zake akisubiri wateja.

Soko linaonyesha mboga na matunda mbalimbali yakiwa yamepangwa vizuri. Kuna nyanya, vitunguu, pilipili hoho na matunda mengine mengi yanayoonyesha wingi wa mazao safi.

Mchuuzi wa kike anauza mboga sokoni, akiwa amezungukwa na bidhaa safi. Pilipili hoho, nyanya, matango, na vitunguu vimetandazwa.

Katika soko la nje rundo kubwa na mboga za kienyeji linaonekana likisubiri wateja huku wafanye biashara wakihudumia wanunuzi. Soko hili maharufu imejaa shughuli za biashara.

Bidhaa nyingi za sanaa na ufundi wa kiafrika zimepangwa kwenye stendi kuna vinyago sanamu za wanyama na vitu vingine vilivyo chongwa kwa mbao vinavyo uzwa katika soko la wazi.

Soko la mboga linaonyesha malenge na matango mengi yaliyopangwa. Rangi mbalimbali za kijani, manjano na chungwa zinaonekana. Bidhaa safi za shamba zimeandaliwa kwa ajili ya kuuzwa.

Soko limejaa bidhaa mbalimbali ikiwemo viungo, nafaka na bidhaa za nyumbani. Makopo yenye majina kama pilau yamepangwa juu ya meza.

Bidhaa nyingi za plastiki na alumini zimepangwa kwenye meza zikiuzwa sokoni. Sufuria za kupikia za alumini vyombo vya plastiki vya rangi mbalimbali vikombe na Visu vya jikoni zinaonekana.

Soko la mitumba limejaa ngo zenye rangi mbalimbali zikiashiria biashara ya nguo zilizotumika nchini. Nguo zimeundwa kwa wingi zikiwapa wateja chaguo pana.

Maua mengi ya njano na zambarau yamewekwa kwenye chombo cha kijani. Maua haya yanaonekana kuwa safi na yenye mvuto, huenda yanauzwa sokoni au kwenye duka la maua.

Maua ya rangi mbalimbali yametawanyika kwenye vibanda vya maua barabarani, wanafanya biashara wanauza maua, wateja wanapita karibu na vibanda.

Biashara za bidhaaa za shanga imeendelea sokoni huku mwanamke akipanga bidhaa zake kwa uangalifu aina mbalimbali za mikufu, mikanda na mapambo mengine za kitamaduni yamepambwa kwa rangi na miundo tofouti.

Maduka yaliyojaa bidhaa za sanaa za afrika kama vile vinyago vya wanyama na ramani za kenya zinapatikana. Kuta zimefunikwa na mapambo, vikapu na ngoma.

Soko la ndani lina bidhaa mbalimbali. Mifuko, nguo na bidhaa zingine zimetundikwa kwenye kuta. Wateja na wauzaji wanaonekana wakifanya biashara.

Katika mitaa yenye shughuli nyingi, maduka ya saluni na biashara nyingine zimefunguliwa. Watu wameketi kwenye viti vya plastiki wakisubiri au kufanya shughuli zao.

Wafanyabiashara wanauza ndizi sokoni. Kiasi kikubwa cha ndizi kimewekwa kwenye masanduku ya mbao. Watu wengi wanatembea na kufanya biashara zao sokoni.

Barabara ndefu la soko ya ndani inaonyesha bidhaa mbalimbali za ufundi na nguo. Maduka yametandazwa pande zote mbili yakionyesha utamaduni wa kiafrika.

Soko lenye shughuli nyingi lina mabanda kadhaa, likionyesha bidhaa mbalimbali. Watu wanatembea miongoni mwa bidhaa zilizoenezwa chini, na kwenye meza.

Soko la wazi linaonesha bidhaa za kitamaduni na nguo zenye rangi za kuvutia. Vinyago, ngoma na sanaa nyingine za kiafrika zimewekwa kwa ajili ya kuuzwa zikitoa taswira ya utamaduni tajiri.

Mikufu na vikapu vingi vilivyotengenezwa kwa shanga vimepangwa. Rangi mbalimbali kama samawati, nyekundu, manjano na kijani zinavutia macho .

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha matunda na mboga nyingi ,migomba ya ndizi na nyanya zimepangwa vizuri. Watu wanatembea katikati ya vibanda uku mtoto mdogo akicheza.

Jengo refu Lililo na paa la kipekee Lenye muundo wa mnara limekamilisha mandhari hii. Bango la matangazo liko karibu likionyesha fursa za makazi.

Barabara ya kifusi inaelekea jengo la ghorofa nne lenye kuta za rangi ya zambarau. Bango kubwa la To Let limewekwa mbele ya jengo hilo.

Majengo mawili marefu yamesimama chini ya anga la samawati moja ni la rangi ya kijani kibichi na jingine jeupe yote yakiwa na balcony waya mweusi unapita juu ukiunganisha miundo.

Jengo refu la ghorofa nyingi lina madirisha ya samawati na matofali meupe. Bango kubwa la manjano juu linaandikwa common square . Magari yameegeshwa mbela na mawe yameegeshwa chini.

Jengo refu ka ghorofa bado liko katika ujenzi. Limesimama mbele ya anga lenye mawingu. Ujenzi huu unaendelea kwa kasi huku uzio wa mabati ukiuzunguka.

Nyumba ya kisasa inaonekana ikiwa na balkoni kubwa yenye viti na meza. Bustani iliyopandwa vizuri inaongeza uzuri wa eneo hilo.

Jengo la M4 apartment lina maduka jini na makazi juu, likiwa na mabango ya biashara mbali mbali, gorofa hizo, zina madirisha na balcony zinazotoa muonekano wa jirani

Jumba kubwa lenye ghorofa mbiili linaonekana likiwa na kuta za kahawia na paa jekundu. Lango jeusi kubwa limefunguliwa upande wa kushoto.

Ardhi kame yenye nyasi zilizo kauka imefungwa uzio rahisi. Mbali kidogo minara ya mawasiliano imesimama huku majengo kadhaa yakionekana nyuma.

Jengo refu la ghorofa limesimama, likionyesha maendeleo ya miji. Waya za umeme zimekatiza anga la samawati. Miti mirefu na uzio wa chuma zimetenganisha barabara na jengo.

Bango kubwa linatangaza majengo ya kisasa ya Highway heingts kileleshwa, linatoa ofisi za kifahari za kukodisha au kuuza.

Majengo marefu ya ghorofa yamejengwa katika mji mkuu. Madirisha ya kioo yanaakisi anga yakionyesha ukuaji wa jiji.

Jengo refu jipya lililopakwa rangi nyeupe na samawati linasimama wima mbele ya anga la samawati. Lina madirisha mengi na balkoni, likionyesha muundo wa kisasa.

Shamba kubwa limepanana na jengo refu la ghorofa. Ghorofa hilo lina rangi ya kijivu na madirisha mengi. Anga la samawati limejaa mawingu meupe.

Jengo refu la kisasa la orofa nyingi limezungukwa na miti mirefu mnara wa mwasiliano umewekwa juu ya jengo huku angani kukiwa na mawingu meupe na anga ya samawati.

Mnara mrefu wa mawasiliano umesimama angani karibu na majengo machache. Miti na nyasi kavu zinazunguka eneo hilo zikionyesha mandhari ya nje.

Jengo refu lenye ghorofa kadhaa limepakwa rangi ya kijani kibichi. Mabango ya matangazo ya to let na Omega mabati yamening'inia nje yakionyesha matumizi ya kibiashara ya jengo hilo.

Jua linaangaza sana juu ya nyumba hii yenye rangi nyeupe. Dirisha zake kubwa zenye fremu nyeusi zinaakisi anga ya samawati . Uwanja wa saruji unaonyesha dalili za kuzeeka, ukihitaji ukarabati.

Jiji linaonekana likiwa limefunikwa na mawingu mazito, huku jua likitua kwa mbali. Majengo marefu yamesimama na miti mingi ya kijani kibichi inatapakaa katikati ya mandhari ya mjini.

Jengo refu la ghorofa limesimama chini ya anga la samawati . Limezungukwa na miti mirefu. Mbele ya jengo kuna miundo ya chuma inayopanda juu.

Nyumba hii maridadi ina rangi ya manjano na paa la kijani kibichi. Lango la chuma lenye nakshi limefungwa vizuri likionyesha usalama.

Nyumba za kitamaduni yenye paa la makuti na kuta zilizopakwa tope, inaakisi urithi wa usanifu wa kiafrika. Lango la mbao limechongwa kwa ustadi likionyesha sanaa ya wenyeji.

Bango kubwa lina tangaza flamingo residence , lenye jengo la ghorofa nyingi na vyumba vya kulala viwili au vitatu. Asilimia arubaini ya vyumba tayari vimeuzwa.

Majengo kadhaa yanasimama chini ya anga ya samawati. Nyaya za umeme zinavukaa juu, zikipita jengo lenye paa nyekundu.

Jengo refu la ghorofa lenye kuta za rangi ya njano na kijivu. Lina madirisha mengi na balcony likionyesha usanifu wa kisasa wa makaazi jijini.

Ujenzi wa majengo marefu unaendelea. Tayari majengo kadhaa yamekamilika yakiwa na ghorofa nyingi na balkoni. Katikati, ujenzi wa msingi wa jengo jipya unaendelea.

Jengo refu lenye paa la samawati linaonekana. Ghorofa ya chini ina maduka mawili, moja likiwa limefunguliwa na mlango wa kijani na jingine limefungwa.

Jengo lililokuwa likijengwa limesimama mbele ya anga la machweo, likionyesha muundo wake wa chuma na kuta za saruji. Miti yenye maua ya rangi ya chungwa limetawanyika mbele ya jengo.

Katika eneo la wazi, ardhi isiyo na kitu inaonekana mbele huku majengo marefu yakisimama kwa nyuma. Miti michache na mimea midogo vinakamailisha mandhari ya mjini.

Katika duka kubwa, vyombo vya plastiki vilivyojaa nafaka na kunde vimepangwa kwa umaridadi. Vyakula vingine vimefungwa kwenye vifungashio vidogo vikiashiria utofauti wa bidhaa.

Mananasi yaliyopangwa vizuri yamejaa kwenye stendi ndani ya duka kubwa. Ishara ya chaguo letu inaonekana ikionyesha bei . Hii ni sehemu ya duka ikionyesha umuhimu wa matunda safi kwa afya ya jamii.

Rafu imejaa matunda na mboga za asili. Mabango ya rangi ya kijani iliyoandikwa organic yametundikwa juu.

Bidhaa mbalimbali za chokoleti zimepangwa kwa rafu nyeupe za duka kubwa. Sakafu ina vigae vyeupe na mistari ikionyesha mazingira ya biashara. Rundo la mifuko linaonekana kwa mbali.

Bidhaa mbalimbali kama vile viungo vya chakula, sukari, mchele na unga unauzwa katila duka kuu. Wateja wanatembea kati ya rafu zenye bidhaa zilizopangwa vizuri.

Duka kubwa limejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo sabuni, vitu vya kusafishia na vyakula zilizopangwa kwenye rafu ndefu. Njia pana katikati inaruhusu wateja kupitia kwa urahisi.

Katika duka kubwa, rafu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vifaa vya watoto. Banda la manjano la kuonyesha bidhaa limesimama mbele likionyesha nguo za watoto.

Hii ni picha ya duka la Quickmart lililojazwa bidha nyingi kwenye rafu, roti na bidhaa ya kuoga zimepangwa vizuri wateja wanaweza kuchangua bidhaa mbali mbali.

Lango la duka kubwa la Carrefour linaonekana wazi. Ndani yake, rafu zilizojaa bidhaa zinaonekana zikitoa mwonekano wa nafasi kubwa na safi.

Katika duka kubwa, taa angavu zinaangaza maeneo ya nyama na samaki. Wafanyakazi wachache wanahudumia wateja, huku meza na viti vyeupe na vyekundu vikiwa vimepangwa kando.

Duka mpya la chakula limejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo mikate na vitu vingine vya kuoga vilivyopangwa vizuri kwenye rafu.

Upeo wa duka kubwa unafunuliwa ukiwa umejaa bidhaa za mkate na vyakula vitamu. Mabango makubwa yamening'inia juu yakitangaza bidhaa zinazouzwa.

Wanunuzi wanapanga foleni kwenye madawati ya malipo katika duka kubwa. Baadhi wanabeba toroli zilizojaa bidhaa, zikiashiria shughuli nyingi za kibiashara.

Hili ni jengo lenye maduka kadhaa, likiwemo quickmart supermarket, linaloonekana kuwa wazi masaa ishirini na manne kwa siku saba kwa wiki.

Rafu za maduka makubwa zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo chokoleti na peremende. Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia.

Ndani ya soko kubwa, rafu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo ndizi na vitunguu zilizopangwa vizuri. Sehemu ya nyama na matunda zimewekwa wazi zikionesha mpangilio wa kisasa na taa zinazong'aa juu.

Duka la mboga sokoni limejaa matunda na mboga mbalimbali zikiwemo dania, pilipili hoho na nyanya. Kila bidhaa ina lebo ya bei ikionyesha bei husika.

Katika duka kubwa wateja wanatembea kati ya rafu zenye bidhaa mbalimbali. Sehemu ya baiskeli za watoto inaonekana upande wa kulia.

VInywaji mbalimbali vimepangwa kwenye rafu ndefu sokoni. Juisi za machungwa nyingi zinaonekana upande wa kushoto huku vinywaji vingine vya rangi tofauti vikijaza rafu kulia.

Duka kuu la rejareja lina bidhaa mbalimbali ikiwemo sehemu ya vitu vya kuchezea iliyoandikwa wazi. Rafu zimejaa kadi za salamu na bidhaa nyingine na friji za vinywaji zimepangwa.

Duka kuu limejaa bidhaa mbalimbali, ikiwemo unga na bidhaa nyingine muhimu zilizopangwa kwenye rafu ndefu. Njia kati ya rafu inaonekana wazi.